Kifungashio kilichochapishwa picha za wanyama aina ya mbwa na paka na maneno yasomekayo vidonge vya minyoo, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa za mifugo.

Watu wawili waliosimama katika eneo la nje mfano wa duka lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni vifungashio vitumikavyo kwa ajili ya kuhifadhi pembejeo za kilimo na mifugo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani mfano wa duka lililopangwa safu zilizonyooka, zenye aina mbalimbali za vifungashio. Kuashiria ni vifungashio au duka, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Watu wawili waliosimama katika eneo lenye vifungashio vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi au uuzaji wa pembejeo za mifugo na kilimo.

Kifungashio aina ya chupa yenye rangi ya zambarau, iliyochapishwa maneno yasomekayo mbwa mkuu, vyombo na mifupa kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mnyama aina ya mbwa na maneno yasomekayo kwa matumizi ya wanyama wa nje tu. ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi dawa za mifugo.

Vifungashio aina ya chupa zenye rangi nyeupe na mifuniko ya kijani, vilivyowekwa katika safu iliyonyooka, vilivyochapishwa maandishi na picha za aina tofautitofauti, ikiashiria ni vifungashio vya pembejeo za kilimo na mifugo.

Kifungashio, aina ya chupa yenye rangi nyeupe, iliyochapishwa michoyo ya wanyama mfano wa ng'ombe na kondoo, na maandishi yasomekayo, "Kwa matumizi ya wanyama; ng'ombe, kondoo na nguruwe", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa za mifugo.

Vigungashio viwili vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo "vuna mbolea" ikiashiria ni vifungashio vinavyohifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.

Chupa na kifungashio chake, vilivyochapishwa picha ya wanyama aina ya mbwa na paka na maneno yasomekayo antibayotiki ya asili, ikiashiria ni dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Chupa na kifungashio chake viliyochapishwa picha ya mfano wa wanyama wa ng'ombe na kondoo na mandishi yasomekayo"kwa tiba ya wanyama tu spotimi" ikiashiria kuwa ni kifungashio kwa ajili ya dawa za mifugo.

Kifungashio chenye rangi ya manjano na nyekundu kilichochapishwa picha mfano wa mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "katiba ya wanyama pekee" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwaajili ya mifugo.

Eneo la ndani mfano wa duka lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litokalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Chupa na kifungashio chake vyenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maandishi yasomekayo "Flumitas", ikiashiria ni kifungashio na chupa ya dawa za mifugo.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

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji; vilivyovunwa na kuwekwa katikati ya eneo lililozungukwa na uoto wa asili; kama vile mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lenye vikapu, vilivyohifadhi zao la pilipili hoho; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama akiwa ameshika chombo maalum kilichohifadhi zao la mananasi katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika chombo maalumu kilicho na zao aina ya nyanya, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kw arangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zak hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la karoti zilizovunwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao aina ya viazi, vilivyo katika eneo lililozungukwa na mimea iliyoota na kichipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye mikungu ya ndizi zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani ya shamba au bustani iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu alie chuchumaa katikati ya eneo la wazi iliyomea mimea aina ya mipapai, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kwa sheria ni eneo litumekayo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye mimea iliyo ota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi iliyo pangwa katika safu zilizo nyooka ikiashilia ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.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

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la mananasi katika eneo la wazi; lililozungukwa na mimea hiyo ya mananasi, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lenye mikungu ya ndizi zilizokomaa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji, na uuzaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio aina ya mifuko iliyojaa zao la mihogo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyojaa zao la viazi katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka, zenye mimea aina ya mipapai iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba liliotengenezwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya mipapai iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima katika shamba hilo.

Wakulima walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, ili mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli ya kilimo.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

Jopo la wakulima walio katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, wakiwa wanaotesha mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mimea ya aina mbalimbali.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

Mkulima aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya tikiti maji katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na zao hilo la matikiti likiwa chini katika ardhi hiyo kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo.

Eneo mfano wa bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya kuotesha mimea ya aina mbalimbali.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

Eneo mfano wa bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya aina mbalimbali, iliyoota na kuchipua katika rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na mkulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina mbalimbali.

Eneo mfano wa bustani au shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Eneo la ndani la mashine lilogawanywa katika safu zilizo nyooka katika eneo la shamba kuhashiria ni eneo maalumu kwaajili ya kilimo

Eneo la ndani la mashine zilizogawanywa katika sehemu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine zilizotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua na kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikano kwa ajili ya kusaidia katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Mashine iliyo katikati ya safu ilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka. zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lenye mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya mashine, iliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu kilichogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu waliokatika eneo mfano wa shamba au kitalu, chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa bustani au kitalu chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani, akiwa amesimama katika eneo mfano wa bustani au kitalu, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijaji kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti, kwa uhifadhi wa misitu.

Mti mkubwa wenye matawi mengi ulio katika eneo lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na utoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi mfano wa kitalu au bustani, lenye mimea iliyooteshwa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Njia ndogo iliyokatisha katikati ya uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mmea uliochipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo mfano wa shamba, bustani au kitale chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uwekezaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili, kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyogawanyika, ikihashiria ni eneo la hifadhi ya misitu, litumikalo kwaajili ya utaliii na shughuli nyingine.

Mnyama aina ya mbwamwitu aliyesimama katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; vichaka na miti, iliyosambaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Mtu aliyeshika mche ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili. Kama nyasi fupi, vichaka na miti kuashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya bwawa, kilichozungukwa na uoto wa asili Kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti kuashiria ni mandhari ya kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye maporomoko ya maji, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye mto utiririshao maji kwa utulivu lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga kama barakoa, ndani ya eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mabomba yenye rangi nyeupe, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mtu aliyesimama ndani ya eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha hidroklorikina sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, yenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyoroka, yenye mimea iliyoota na kuchipu kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni sehemu itumikayo ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi ya bluu, kilichogawanywa katika matobo yenye mimea iliyoota, na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu ziliizonyooka zenye mimea, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yanayotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Sehemu ya ndani, yenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni sehemu itumikayo kwaajili kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba limegawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea ya zao aina ya nyanya kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kiustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyoka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka kwenye mimea aina zao ya mahindi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo kwa ajili ya viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyoroka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashria ni eneo litumekalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la kabichi, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya mahindi, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili walio katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya migomba yenye ndizi zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda, lililo katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti, nyasi na vichaka.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la kabichi lililoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safi zilizonyooka, zina mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la kabichi, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba, litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo gawanywa katika sehemu zilizonyooka zimemea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kushiria ni eneo kubwa la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka huku mifereji ya maji ikipitishwa katikati ya safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba lenye rangi nyeupe linalotiririsha maji katika mifereji katikati ya safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mtu aliyesimama akiwa ameshika bomba linalotiririsha maji, katika eneo mfano wa shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hili.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba ya rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi, lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka, zilizopita katika shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi yanayotiririsha maji katika eneo mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yatiririshayo maji kwa njia ya kunyunyizia, yaliyowekwa katikati ya shamba lililopangwa, lenye safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katika eneo mfano wa shamba au bustani, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katika eneo mfano wa shamba au bustani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo na mabomba hayo ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi yanayotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yatiririshayo maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yanayotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi, mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, wenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya safu za mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba na bomba hilo ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo la shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku bomba lenye rangi nyeusi likipitishwa katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto utiririshao maji kwa utulivu lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililozunguka uoto wa asili, kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama au hifadhi ya misitu.

Mnyama pori, aina ya simba, aliye katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lilozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyo zungukwa na uoto wa asili, kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Mti ulio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili aina ya nyasi fupi zilizokauka, ikiashiria ni eneo la mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Barabara iliyozungukwa na uoto wa asili, kama vile vichaka, nyasi fupi na miti iliyosambaa, ikitengeneza mandhari safi kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Barabara iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuru kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili mfano nyasi fupi, vichaka na miti; iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile ni nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lilozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Barabara iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri ,kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Mnyama pori aina ya Twiga, aliyesimama katika eneo lililozungukwa na outo wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi za wanyamapori, zilizo katika eneo karibu na mji wenye majengo marefu.

Miti mikubwa miwili iliyo katika eneo la wazi yenye ardhi tambarare, liliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi ikiashiria kuwa ni mandhari inayotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya bwawa, lenye maji yaliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawangika kwa kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Jopo la wanyama pori aina ya pundamilia walio katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi na milima na mabonde, lilozungukwa na miti pamoja na miti na nyasi fupi kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na nyasi fupi na miti lilozungukwa na uoto wa mlima wa asili, linahashiria ni eneo zuri la uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Barabara iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengenezea mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama au hifadhi ya misitu.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

Eneo la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima iliyozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.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

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile; nyasi fupi na vichaka, vilivyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, ilizungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya mashamba, hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji aina ya bwawa au mto uliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Wanyamapori aina ya Twiga walio katika mti mrefu, ulio katika eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi na miti, kwa kutengeneza mandhari itumikayo kwa ajili ya wanyamapori.

Eneo kubwa la waz lenye ardhi tambalale iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde limezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto, huku pembezoni kukiwa na wanyamapori aina ya pundamilia, ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi wa wanyama pori au hifadhi wa misitu.

Mnyama aina ya twiga akiwa amesimama katikati ya mazingira yenye miti ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi liliko pembezoni ya mji, wenye majengo marefu ya kisasa.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama au hifadhi ya misitu.

Njia ndogo iliyokatiza katikati ya uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza madhari nzuri, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa katika eneo hilo na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo wakiwa katika eneo la wazi, lenye ardhi tambarare na milima lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa katika eneo hilo na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi zilizosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mto utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama au hifadhi ya misitu.

Jopo la wanyama aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti, walio katika banda lililotengenezwa kwa mbao. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Wanyama aina ya mbuzi wakiwa kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao, wakila chakula ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya ufugaji ya wanyama hao na wanyama mbalimbali.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mchicha. Ikiashiria nikifungashio kilichotumika kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki Kilichochapishwa mimea ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo MBEGU ZA SIMLO , kuashiria ni kifungashio kinachotumika kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo Mchicha mbegu Kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mchicha.

Vifungashio vya plastiki, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vilivyochapishwa picha za aina mbalimbali kama vile; picha ya karoti, na picha ya pilipilihoho kuashiria ni vifungashio vilivyotumika kuhifadhi mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao aina ya kabichi na maandishi yasomekayo "kabichi" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha kabichi.

Vifungashio vya plastiki vimepangwa katika safu zilizonyooka ikiwa ni vifungashio vinavyotumika kwaajili ya kilimo cha kibiashara

Eneo ni wazi, mfano wa shamba au bustani, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka. Mimea iliyoota na kushikwa kwa rangi ya kijani kibichi. Huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uwoteshaji wa mbegu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi. Kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka ni mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la shamba au bustani lililo gawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi lenye udongo mweusi ikiashiria rutuba, lenye mimea iliyoota na kuchomoza kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba meusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha mbegu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya aina mbalimbali vilivyo katika masanduku maalumu vilivyochapishwa picha za mimea mfano wa picha ya nyanya, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maandishi yasomekayo "mbegu za kifalme", ikiashiria ni kufungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumekaa leo kwa ajili ya woteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea, iloyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha mbegu.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

Eneo lenye udongo mweusi kuashiria rutuba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba au bustani litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyochapishwa picha mbalimbali kama vile picha ya kitunguu na picha ya bamia, kuashiria ni vifungashio vilivyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasemekayo "mbegu za Simlaw", kuashiria ni vifungashio vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu za kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu, zilizonyooka vilivyochapishwa picha ya mimea ya aina mbalimbali kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vyenye rangi ya kaki na maandishi yasomekayo "maharage, mahindi" kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mimea aina ya mahindi na maharage.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vilivyochapishwa picha za mimea mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la bustani lilogawanywa katika safu zilizonyooka kwenye uoto wa kijani ikionekana ni eneo liloandaliwa kwaajili ya kilimo

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Vifungashio vya plastiki, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vikiwa vimechapishwa picha mbalimbali kama vile picha ya bamia na picha ya kabichi, ikiashiria ni vifungashio vyenye mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba liligawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko ya njano na kijani, kilichochapisha picha ya mimea yenye kijani kibichi, kuashiria ni kifungashio cha mbegu zitumikazo kwaajili ya kilimo.

Mnyama aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, ikishiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na matibabu ya mifugo.

Mnyama aina ya mbwa akiwa anakula katika vyombo maalumu, vilivyotengenezwa kwa bati nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mlango mdogo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofauti tofauti kwa hiyo katika eneo la nje ya banda, lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bahati ikiwa sheria yenye eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliye katika eneo la nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao lenye dirisha dogo katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lililozungukwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao yakiwa na madirisha madogo yenye nyavu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Jopo la wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti, walio katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa katika eneo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mikubwa, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.